Ng’ombe huyu huonekana kuwa na ugonjwa wa langi sikinjishizi. Ni ugonjwa wa virusi unaosababisha mapundu na ugumbo kwenye mguu, homa, na kushuka kwenye hampa ya kola. Pia husambazwa na mpu wa dudu na kugusa na ng’ombe aliambukiza.

Hapa ni kijiji kidogo cha mfugaji wa mifugo, wanakusanya maziwa na kusambazwa kwa wateja kwa kutumia bodaboda, waliopangwa kwa ajili ya huduma hiyo.

Hili ni shamba la ndizi yenye bado hazijaiva yani mbichi, na bado hazijavunwa kwenye mti wake, pia kuna majani ya migombo yanayoonekana kuzunguka sehemu hiyo.

Hawa ni wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, hununua maziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au biashara. Wengine huuza hata ng'ombe wao wenyewe ili kupata kipato yaani pesa.

Hapa ni shamba la migomba. Kila mti umewekwa na shimo chini yake ili kuhifadhi maji. Hii husaidia kuhakikisha kwamba kila miti ipate unyenyevu kwa kutosha na kuzaa ndizi mbora kwa wakati unaofaa.

Haya ni kundi la ng'ombe weusi na weupe, wakijaribu kunywa maji kwenye chombo kilichotengenezwa na kuweka maji, ng'ombe Hawa wanaonekana kuwa wa kisasa, wanaotunzwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa au nyama.

Hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zishavunwa na kupangwa kwa uangalifu. Inaonekana kuwa zinapelekwa sokoni au sehemu ingine kwa ajili ya kuuza. Mapangilio huu mzuru unaonyesha ziko tayari kufanya kwa biashara.

Huyu ni mzee anayekamua ngombe kwa mikono akiwa ameketi chini karibu na ndama wa ngombe huyo, anatumia chombo maalumu ya kukosanyamaziwa yanayotoka.

Hapa ni shamba ambalo lina mazao mbalimbali. Miongoni mwa mazao yanayolimwa na kuvunwa hapa ni ndizi, mahindi na mazao mengine ya chakula. Eneo hili linaonyesha shughuli za kilimo ambapo ukulima ujishughulisha.

Hiki ni kijungu kubwa kiasi yenye samli kimezungukwa. Na samli hii huchanganywa na chakula au huliwa pekee yake. Watu wengine hupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza ili wapate pesa ya matumizi yao.

Hapa ni shamba la ndizi yenye bado hazijaiva, yani mbichi na bado hazijavunwa kwenye mti wake. Pia mazingira yanayoonyesha kuwa ni eneo la kijijini.

Hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zimevunwa na kupangwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa. Mtu huyo anaonekana kuwa anazisubiri azipakie kwenye gari ili azisafirishe kwenye soko kwa ajili ya kuuza.

hizi ni ndizi mbivu na zenye zimepangwa vizuri sana . Ni matunda yenye virutubisho vingi kama potassium na nyuzinyuzi. Na huliwa wakati kufungua kinywa au kitafunio.

haya ni kundi la ng'ombe weusi na weupe wakila nyasi kutoka kwenye chombo kilichotengenezwa kwa tairi la gari kubwa , ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wa kisasa wanatuzwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa au nyama

hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zimeshavunwa na kupangwa kwa uunganifu inaonekana zinapelekwa sokoni au sehemu nyingine kwa ajili ya kuuzwa mpangilio huu mzuri unaonyesha kuwa ziko tayari kwa biashara

Hizi ni ndizi mbivu yaani ndizi ambayo imeiva vizuri, na inaonekana kuwa rangi ya manjano na laini. Ndizi kama hii huwa tamu na tayari kukulwa bila kupikwa.

Hii ni shamba la ndizi ambapo watu hawa wamevuna ndizi mbichi, ndizi ambazo hazijaiva, inaonekana kuwa wamepamga mpangilio mzuri huku wakiongoja gari ili wapeleke sokoni ziuzwee.

Huyu ni kijana anayekamua ng'ombe kwa kutumia mkononi wake akiwa ameketi chini karibu na ndama wa ng'ombe huyo. Anatumia chombo maalum ya kukusanya maziwa yanayotoka.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa anayekamuliwa. Amejifungua kwenye nafasi maalum ya kukamulia ambapo ziwa lake limeunganishwa na machine ili kutoa maziwa.

Hapa ni shamba la ndizi yenye bado hazijaiva yaani mbichi na bado hazijavunwa kwenye mti wake pia kuna majani ya migomba ambayo yanaonekana kuzunguka sehemu hiyo na mazingira yanayoonyesha kuwa ni eneo la kilimo.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa anayekamuliwa anajifungua kwenye nafasi maaalum ya kukamulia ambapo ziwa lake limeunganisha na mto ili kutoa maziwa.

Haya ni mahindi yaliyoshambuliwa na ugonjwa wa fangasi, unaoadhiri mashamba. Ugonjwa huo huhadhiri punje za mahindi na kusababisha kuoza au kuvunda.

Hizi ni ndizi ambazo tayari zimevunwa kutoka shambani, zimepakiwa juu ya paa la gari kwa ajili ya kusafirishwa. Inaonekana kuwa ndizi hizi zinapelekwa sokoni ili ziuzwe. Usafirishaji huu unasaidia kuwafikia wateja kwa haraka na kuhakikisha ndizi hazijaharibika kabla ya kuuzwa.

Hapa ni shamba la ndizi yenye bado hazijaiva yaani mbichi. Na bado hazijavunwa kwenye miti wake. Pia kuna majani ya migombo yanayoonekana kuzunguka sehemu hiyo na mazingira yanayoonyesha kuwa ni eneo la kilimo.

Hizi ni ndizi mbivu, yaani zenye zimeiva. Ni matunda yenye virutubisho mingi kama Potassium na huliwa wakati kama kifungua kiywa au kitafunwa.

Hapa ni shamba la ndizi lenye bado hazijaiva yaani mbichi na bado hazijavunwa kwenye mti wake na mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo.

Huyu mtu anyekamua ng'ombe kwa mikono wake miwili akiwa ameketi chini karibu na ndama wa ng'ombe huyo. Anatumia chombo maalum ya kukusanya maziwa yanayotoka.

Hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zimeshavunwa na kupangwa kwa uangalifu, inaonekana zinapelekwa sokoni au sehemu nyingine kwa ajili ya kuuza.

Huu ni ng'ombe wa maziwa anayekamuliwa. Amejifungua kwenye nafasi maalum ya kukamulia ambapo ziwa lake limeuganishwa na machine ili kutoa ziwa vizuri.

Hapa ni soko la mboga ambapo unaweza kupata aina mbalimbali za mboga, ziko za mbichi na zenye ziko tayari kutumika, na unaweza kununa kwa kijumla au kwa kurejearejea kulingana na mahitaji yako.

Hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zimeshavunwa kwenye shambani. Wamepanga mpangilio maalum huku wakiweka ndani ya lori kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Huyu mtu inaonekana kuwa anafanya kazi ya kuchunga au kuchakata maziwa haya .Wanaweza kuwa kuichunga ili kuondoa uchafu na waauze baadae.

Hii ni kampuni ya maziwa , na inaonekana kuwa wafanya kazi hawa wanachunja au wanachakata maziwa haya . wanaweza kuwa wanachunja ili kuondoa uchafu

Hawa ni wakulima walioko shambani lao, wanaonekana wakiwa busy na shughuli ya kuvuna, wanakausha kwa jua kabla ya kupeleka sokoni, wako makini kuhakikisha kila kitu kinatayarishwa vizuri.

Hizi ni ndizi ambazo zimeivaa kupita kiasi zaidi ya kawaida, zinaonekana kuwa na maganda yenye rangi ya njano. Ndizi za aina hizi zinaweza kuliwa hasa kunaweza kutengeneza juisi au smoothie .

Hizi ni ndizi mbichi ambazo tayari zimevunwa na kupangwa kwa uangalifu. Inaonekana kuwa wanaanza kuweka ndani ya gari na wapeleka kwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Hii ni ndizi ambayo bado haijaiva kabisa. Inaonekana ni bichi kidogo. Mtu mmoja ameondoa maganda ili aweze kuikula. Huenda alikuwa na njaa au alitaka kuonja ladha yake licha ya kutokuwa imeiva vizuri,

Hii ni kampuni ya maziwa na inaonekana kuwa wanafanyikazi hawa na wanachunja au wanachakata maziwa haya ili kuondoa uchafu